Watu wa rika tofauti wakiwa wamekaa ndani ya chumba maalum wakipatiwa elimu mbalimbali. Mkufunzi akiwa anawaelezea masomo yao ya nadhalia huku kila mmoja akiwa ameketi kwa makini kusikiliza ili kuweza kupata stadi za maisha.

Kundi la watu warika tofauti limeketi ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini na kusoma pamoja, huku baadhi yao wakiwa wanaandika kwenye daftari mazingira yakiwa tulivu na yenye vitabu vya kujisomea.

Kundi la watu wa rika tofauti limeketi kwa makini ndani ya darasa, kila mmoja akizingatia maelezo yanayotolewa na mwalimu aliyesimama mbele, huku wengine wakichukua noti kwa makini, wakijifunza kwa pamoja na kwa mshikamano ndani ya elimu ya watu wazima.

Vyumba vya madarasa vilivyopangwa kwa utaratibu maalum, huku watoto wa shule ya msingi wakitumia madarasa hayo kujifunza masomo mbalimbali kwa mpangilio wa kila siku. Mandhari ya ndani ni yakufaa kaa umri yenye rangi zinazo vutia na vifaa vinavyo saidia maendeleo ya akili na uwezo wa watoto.

Wanafunzi wa elimu ya msingi, wakiwa wameketi kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyoko mbele ubaoni ambaye anatoa elimu kwa wanafunzi hao akiwaelezea kwa umakini mkubwa.

Mwalimu katika shule ya msingi akiwa darasani ubaoni akifundisha wanafunzi kwa kuandika ubaoni, ili waweze kuelewa kile anacho waelekeza kwa haraka na kwa uelewa zaidi.

Wanafunzi wameketi kando ya rafu zilizojazwa vitabu vingi wakiangalia kwa makini na kusoma baadhi ya vitabu kwa utulivu, huku mwangaza wa asubuhi uking'aa ndani ya chumba hiki cha maktaba ukiwapa nafasi ya kuzingatia masomo yao kwa umakini mkubwa na utulivu.

Kitabu cha baiolojia kimewekwa kwenye sehemu maalum kikiwa na maandishi na picha zikiwa wazi, kikitolewa kama nyenzo muhimu kwa mwanafunzi kuelewa misingi ya maisha, na michakato ya viumbe hai shuleni.

Mahabara imepangwa kwa umakini, ikiwa na meza na viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu huku bomba la maji likiwa katika kila meza, kuashiria mazingira yaliyotaarishwa kwa ajili ya mafunzo ya sayansi na majaribio ya wanafunzi.

Chumba cha mahabara kimeandaliwa vyema kikiwa na meza na viti na mabomba ya maji yaliyopangwa kwa mpangilio uwawezesha wanafunzi kufanya majaribio ya kisayansi kwa urahisi, huku akifuata mafunzo kwa uangalifu chini ya mwalimu.

Majengo ya shule ya sekondari yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Yakiwa na madarasa yenye viti na meza, yote yakiwa katika mazingira tulivu na yenye mwanga wa kutosha. Wakufunzi na wanafunzi wakijishughulisha kwa masomo na shughuli za kila siku.

Mwalimu ameketi ofisini akiwa makini akisahisha daftari za mwanafunzi akitumia kalamu yake kwa utaratibu, huku vitabu vingi na nyaraka zimepangwa karibu kwake kwenye meza; ikionyesha utaratibu wa kazi na umakini wa mtaalamu katika kuhakikisha kila taarifa imeandikwa kwa usahihi na mpangilio mzuri.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha kujifunzia wakisikiliza kwa makini maelezo ya mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wakiwa na vitabu, na vifaa vingine vya kujifunzia karibu ili kuelewa na kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kielemu.

Wanafunzi wameketi wakiwa katika chumba kikubwa maalumu cha kujifunzia, wakisikiliza mafunzo kutoka kwa muhadhiri, wakichukua maarifa kwa umakini, ili kukuza ujuzi na kuweza kuelewa masomo kwa undani.

Wanafunzi wa chuo wakiwa nadani ya chumba maalumu wakimsikiliza mkufunzi wao, akiwafundisha kuhusu mada fulani iliwaweze kupata elimu itakayowasaidia katika maisha yao.

Mkufunzi wa chuo amekaa ofisini akisoma na kufanya kazi zake akizungukwa na rafu zanye vitabu na meza iliyoandaliwa vyema, ofisi ina mazingira tulivu na vitabu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio vikimrahisishia mkufunzi kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wa chuo wameketi nje, wakiwa wamebeba vitabu na vifaa vya kujifunzia, wakijitahidi kusoma kwa makini na kuelezea mada mbalimbali kwa kutumia mazingira ya wazi ili kuongeza uelewa na ufahamu wa masomo yao.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba maalumu cha kujifunza, wakimskiliza mkufunzi aliesimama mbele ambae anatoa elimu kwao kuhusu jambo fulani.

Wanafunzi wameshika vitabu wakiangalia kompyuta wakijifunza kwa makini ndani ya chumba cha darasa, huku rafu zenye vitabu zimepangwa kando ikionyesha mchanganyiko wa elimu ya kisasa na mbinu za jadi za kujifunza chuoni.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwenye viti maalum wakiandika mafunzo wakiwa wanafundishwa na mwalimu, huku mazingira ya darasa yakionyesha mpangilio mzuri na vifaa vya elimu ikitoa hali ya kujifunza kwa umakini na utulivu.

Wanafunzi wameketi karibu na rafu zilizojaa vitabu mbalimbali. Wakisoma na kufanya tafiti mbalimbali wakiwa katika mazingira ya kielimu yaliyoandaliwa kwa ajili ya kujifunza na kuongeza uelewa wao wa masomo wanaojifunza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamekaa katika chumba maalumu, chenye vifaa mbalimbali vya kisasa vinavyotumika kwa ajili ya kujifunza, wakipata elimu kwa vitendo, ili kuweza kuongeza ujuzi wa kutumia kufanya kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa barakoa wakiwa katika chumba maalumu chenye vifaa na mashine za kisasa, wakiwa wanajifunza kwa vitendo ili kuweza kupata ujuzi utakao wasaidia katika kazi mbalimbali.

Mwanafunzi amesimama katika chumba maalumu akiwa ameshika mashine ya mafunzo akielezea jinsi inavyofanya kazi hatua kwa hatua na kutumia mashine hiyo kwa ufasaha, akijifunza kwa vitendo na kuelewa jinsi ya kutumia vifaa vya kisasa katika ufundi wa vitendo.

Wanafunzi wamekusanyika kwenye eneo la mafunzo ya vitendo, wakiwa katika eneo la majaribio, wakifanya kazi mbinu mbalimbali za ufundi walizofundishwa ili kuweza kujishughulisha na mashine au zana za kisasa wakijifunza mbinu za kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalum wakishirikiana kwa pamoja kufanya mafunzo kwa vitendo. Huku mmoja akiwa anafanya jaribio wenzake wakiwa wanamtazama.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba maalum chenye mashine na vifaa vya kisasa, wakiendelea na mafunzo wakifanya kwa vitendo, ili kuweza kupima ujuzi walio upata darasani na kuweza kuutumia kufanya kazi na kukamilisha majukumu waliyo pewa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba maalum chenye mashine na vifaa vya kisasa wakiwa na mkufunzi wao wakiendelea na zoezi la kufanya mafunzo kwa vitendo huku wakiendelea kupata ujuzi utakaowasaidia katika kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba maalumu wakifanya mazoezi ya vitendo, huku wameshika vifaa maalumu vinavyotumika kujifunzia wakifanya mazoezi ili kuweza kupata ujuzi na maarifa katika kazi fulani.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha mafunzo, wakitumia dhana na vifaa mbalimbali kutengeneza gari, wakijifunza hatua kwa hatua mbinu za ufundi, ukaguzi wa sehemu na usalama kazini, huku walimu wa ufundi wakiwa karibu, kuwasaidia ili kuwaelekeza taratibu sahihi za kutengeneza gari hilo kikamilifu.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba maalumu wakiendelea na mafunzo kwa vitendo, wakitumia vifaa na mashine zinazowawezesha kuelewa kwa undani taratibu za kazi husika huku wakifuatiliwa hatua kwa hatua, ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata uzoefu wa moja kwa moja wa kazi hiyo.